Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na pembe zilizopinda amesimama. Anakamuliwa kutumia mikono na mtu ambaye ameinama. Chini kuna ndoo ya rangi ya blue . Kando kuna miti ambayo imestawi na ni rangi kijani kibichi.

Mwanabodaboda akiwa amefunga mitungi ya kubebea maziwa. Mbele yake kuna magari ya uchukuzi yakiwemo malori. Kando kuna watu ambao wanatembea kwa miguu. Chini barabarani, kuna mstari wenye rangi nyeupe.

Ng'ombe wenye rangi mbalimbali wakiwa kwenye zizi lililojengwa kutumia miti. Kando yao kuna mtu aliyesimama na amevalia t-sheti yenye rangi ya blue . Kuna miti inayoonekana na na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke anamkama ng'ombe ambaye amefungwa miguu zake na ni wa rangi nyekundu. Ameinama kisha mikono yake yote miwili ikiwa imeelekea kwenye kiwele. Chini kuna ndoo ambayo inatumika kuhifadhi maziwa hayo.

Duka la kuuza maziwa kwa njia ya kidijitali. Kuna watu wamesimama nje wa jinsia ya kike na kiume. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Pembeni kuna mitungi iliyosimama na inaaminika ni ya kubeba maziwa.

Ng’ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe, mmoja amelala chini na wawili wametobolewa maskio kisha kuekwa nembo yenye rangi ya samawati. Mbele ni sehemu ya kunywea maji. Paa limejengwa na kuezekwa kutumia mabati.

Mwanamke mwenye tabasamu na amezifupisha nywele zake, ameketi kwenye kiti akiwa anatoa maganda kwenye ndizi. Nyuma yake kuna migomba ingine ambayo imesimama na ina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Migomba ya ndizi, nyasi na mimea zingine za rangi ya kijani kibichi zinaonekana. Juu angani kuna mawingu yenye rangi mbalimbali ikiwemo bluu na nyeupe.

Ndama wanne wenye rangi nyeusi na nyeupe wamesimama na mmoja wao ametobelewa sikio kisha kuwekwa nembo yenye rangi ya kijani kibichi. Mbele yao ni ndama wengine wenye rangi mbalimbali.

Wanaume wawili wameshika mtungi wenye maziwa. Wanamimina katika mashine. Wamevalia maski na maguada meupe. Kichwani wamevaa vazi rasmi kuzuia uchafu kuenda kwenye maziwa.

Mtu ameegesha piki piki yake akiwa anashusha mitungi miwili ya maziwa. Kuna gari ambalo limesimama lenye rangi nyeupe, labda linasubiri kuchukua maziwa kutoka kwa wakulima.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyekundu wanaibuka kutoka kwenye chumba cha kupulizia dawa ya kuua kupe. Kando yao kumejengwa na chuma , nyuma kuna ng'ombe wengine ambao wanazidi kuingia chumbani humo.

Mama wawili wanakagua ndizi ambazo zimeiva sokoni. Ndizi hizi zimepangwa kwenye vifurushi mbalimbali. Nyuma kuna mtoto na mama ambao wamesimama wanawatazama jinsi ambavyo wanazipanga.

Mwanaume mwenye tabasamu, ameshika ndizi ambayo tayari imetolewa maganda. Ingine ipo mezani na ni ya kijani kibichi, inaonekana ya kwamba ameyatoa maganda hayo kwa ajili ya mafunzo maalum.

Ng'ombe wa kukamwa yupo zizini. Ana rangi nyeupe na nyeusi. Kando yake kuna mtu ambaye amevalia viatu vya rangi nyeupe na tishati yenye rangi nyeupe. Mtu huyo amenyoa na amesimama.

Mhudumu wa afya ya mifugo akiwa amevaa sare yake rasmi. Anapuliza dawa kwa ng'ombe ili kuua kupe. Kupe hufyonza damu ya ng'ombe na kumuacha akiwa amedhoofika sana, kiasi cha kwamba anaweza hata kufariki.

Ng'ombe wa maziwa amesimama. Ana rangi nyeusi na nyeupe. Ameelekezwa sehemu maalum bomani ili kukamwa. Kuna mwanamume ambaye ameinama na anamkama kutumia mkono.

Mwanaume ameinama kidogo huku akiwa ameshikilia mtungi wa maziwa, anamwaga katika kifaa kingine ili kuyachuja. Mitungi ingine imesimama labda ina maziwa au ashamaliza kuchunga.

Ng'ombe wa maziwa wa kienyeji amesimama. Pembe zake zimekatwa. Amefungwa kwenye mti. Hali yake ya kiafya inaonekana sio nzuri maanake ana vipele au alama ya madoadoa kwenye ngozi yake.

Msichana ameketi chini. Amejifunika kanga aina ya kimaasai. Anaonekana mwenye furaha kubwa, huku akikama ng'ombe. Ng'ombe huyu amefungwa miguuni na inaonekana amesimama bila vurugu.

Mwanaume amesimama huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia ndizi. Mgomba wake ni mrefu na umeegemea mti kuzuia kuanguka. Kando yake kuna migomba mingine mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa kwenye zizi lililoezekwa kwa kutumia chuma na mabati. Wanaendelea kula chakula walichopewa. Ni wa rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na nyeusi. Mbele yao kuna chakula kingine kilicho hifadhiwa.

Ng'ombe mwekundu yupo zizini amesimama. Anaoshwa na wanaume wawili, mmoja ameshikilia bomba la maji, mwingine ameshikilia msuguo. Kando yake kuna ng'ombe mwingine ambaye ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Mama amevaa aproni na tshati nyeupe. Ameshika ndizi kwa tabasamu kubwa. Nyuma yake kuna migomba ingine mingi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Chini kuna matawi ambayo yamekauka labda kutoka kwenye migomba hiyo.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa zizini ambalo limejengwa kutumia chuma na mabati. Mlango umefungwa. Ng'ombe hao wanakula nyasi ambayo imewekwa chini. Kuna wale ambao wamesimama. Wana rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi na nyeupe.

Ng'ombe wa maziwa amesimama. Amefungwa miguu huku akiwa anakula chakula kwenye mzinga. Kando kuna mtungi au mashine ya kukamulia yenye rangi nyeupe.

Ng'ombe wa maziwa amefungwa miguu, ni wa rangi nyeupe na nyeusi, anakamwa kutumia mashine maalum. Kando yake kuna ng'ombe mwingine ambaye vilevile amefungwa miguu. Chini ni sakafu ya aina ya saruji.

Ng'ombe wa maziwa amesimama. Amefungwa miguu ili kuzuia mashuti wakati wa kukammwa. Anakamwa kutumia mkono, ana rangi mweusi na nyeupe. Mbele Kuna ng'ombe wengine ambao wamesimama.